Mwanamume mmoja ambaye amevalia helmet nyeusi ameshikilia ndoo ambayo anatumia kumwaga maziwa hadi kwenye kibuyu kingine cha rangi nyeupe, kuna vibuyu vingine vya rangi nyeupe ambavyo vimepangwa kwenye gari aina ya pick-up na vyote ni vya rangi nyeupe na vina vifuniko nyeupe.

Ni mchana, mwanaume mmoja anang'ang'ana kubeba matoke. Matoke zingine zimelazwa hapo chini mbele yake. Kando yake kuna leso na kuna jacket ya red . Upande huu mwingine kuna gari limepakwa nnje. Ni colour White na milango yote imefunguliwa. Huku nyuma kwa umbali watu wengine wanatembea wengine wamebeba mifuko.

Kuna shamba ambayo ni shamba ya miti ya mandizi. Kuna miti nyingi sana na ni mirefu. Miti hii ina matawi kubwa ya rangi ya kijani. Hapa kando kuna mabati ambayo ni rangi ya kahawia na pia chini kuna mabati ingine ambayo imeanguka. Kuna pia nyasi nyingi ya rangi ya kijani.

Kuna taka nyingi ambazo zimetupwa hapa. Nyingine ni makalatasi ya vitabu, mengine ni makalatasi ya plastiki, pia kuna taka zingine nyingi za aina tofauti. Hapa pia kuna ng'ombe wainne. Ng'ombe hawa, wawili, wawili ni wa rangi nyeupe, moja ni wa rangi nyeusi na mwingine ni wa rangi ya kahawia. Wote wanaoonekana kuwa wanakula kutoka kwa taka hizi na mwingine ameinua kichwa juu.

Watu wawili wanaofanya kazi kwenye kampuni ya maziwa wameshikilia vibuyu vikubwa vya kutilia maziwa na mmoja wao anamwaga maziwa kutoka kwa kibuyu ikienda pahali pengine. Wote hawa wawili wamevalia kofia ya rangi nyekundu na pia wamevalia sare ambayo ni aproni na zote ni rangi samawati.

Mwanamke mmoja amesimama, amevalia rinda ya rangi ya kahawia, mbele yake kuna migomba mikubwa ya ndizi, kando yake pia kuna migomba ya ndizi na nyuma yake kuna miti mirefu ambayo ni ya ndizi, kuna boksi pia ya rangi ya kahawia pia iko kando yake na amewekelea mkono wake.

Mwanamke anaye julikana kama Caren Nyamu anatabasamu. Amefunga leso mgongoni na ameinama, anakamua ng'ombe. Mkononi ameshikilia mkebe ambao anatilia maziwa. Ng'ombe mwenyewe ni wa rangi ya white na black na mguuni kuna matope. Hapo chini kuna nyasi nyingi ya colour green .

Mikebe mikubwa ya chuma ya kutilia maziwa yameekwa nje, mengine yamefunikwa mengine yamefunguliwa. Mwanaume mmoja ameinama amevalia overall ya buluu, na ameshikilia kitabu mkononi, kando yake kuna mtu mwingine amefunga kitambaa cha white kwa kichwa na amevalia lab coat ya white ameinama pia, nyuma yake kuna mlango na umepakwa rangi ya green na umefunguliwa na ukutani kuna mchoro wa ng'ombe.

Mtu mmoja ameinama, mtu huyu ni kijana na amevalia shati la rangi ya kijivu. Anamkamua ng'ombe na hapo chini amewekelea ndio ya rangi ya samawati ambayo anatumia kutilia maziwa haya. Ng'ombe mwenyewe ni wa rangi ya mchanganyiko ya nyeupe na kahawia na mazingira yao kuna mchanga nyingi, kuna mawe, pia kuna matawi.

Mtu mmoja ameinama anakamua ng'ombe. Mtu huyu amevalia nguo nyeusi. Kichwani ako na kofia ya rangi nyekundu na ng'ombe ambaye anamkamua ni wa rangi ya kahawia. Ametia mikono yake chini ya ng'ombe huyu na hapo chini kuna jagi ambayo yametiliwa maziwa nusu.

Mkulima amesimama na ameshikilia mahindi mikononi. Amevaa kofia kwenye kichwa na amesimama katikati ya shamba lake la mahindi. Mahindi hii yamemea, yamekuwa marefu na yana matawi kubwa ya rangi ya kijani. Mahindi yenyewe pia yamekomaa yametoa mahindi makubwa na yana afya nzuri.

Ng’ombe wengi wameekwa hapo, wengine wameketi, wengine wamesimama. Wameekewa tanki la maji, ambalo wanatumia kukunywa maji na kukata kiu. Juu pia kuna mabati ambao umewekwa ili kuzuia ng'ombe hawa kupatwa na jua.Ng'ombe hawa wote ni wa kufanana, wa rangi nyeusi na nyeupe na pia wameekewa tagi kwenye sikio.

Kuna shamba ya mandizi, kuna miti mikubwa ya mandizi. Yamekomaa, yana matawi makubwa rangi ya kijani na pia kuna mandizi ambayo yametokea mengine ni ya rangi ya manjano na mengine bado ni ya rangi ya kijani. Kuna matawi nyingi na pia kuna jua inawaka.